Mimea michache imepandwa ndani ya bomba moja kubwa jeupe lililowekwa juu kutoka sakafuni. Bomba hilo limeinuliwa kwa ustadi likiwa na nafasi maalum kwa kila mmea kukua. Muundo huu unasaidia mfumo wa umwagiliaji maji na utoaji wa mbolea kwa urahisi. Mpangilio huu unaonyesha matumizi ya teknolojia rahisi ya kisasa katika kilimo cha mjini au bustani za shambani.

Kwa upande wa kushoto, skuma imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mabomba maalum yanayotumika kwa kilimo cha kisasa. Kwa upande wa kulia, spinachi nayo imepangwa kwa mtindo huo huo ikionyesha usawa na umakini katika upangaji wa mazao. Mbinu hii ya kisasa ya kilimo inaitwa kilimo cha mabomba.

Kuna mimea midogo iliyopandwa ndani ya mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa umakinifu na kuunganishwa kwa ustadi mkubwa. Mabomba haya yamewekwa kwenye ukuta au sehemu ya nje ya jengo. Jambo linaloashiria kuwa mfumo huu wa kilimo ni wa kisasa na unaofaa kwa maeneo ya mjini au majumbani.

Mabomba meupe yameunganishwa kwa mpangilio wa zigizagi na kupanda mimea ndani yao na kuonekana kuwa mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Mpangilio huo umeundwa ili kuhakikisha maji yamekwenda kwa urahisi kwenye kila mmea kusaidia unyunyuziaji wa maji kwa usawa.

Kuna mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mabomba meupe ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa cha kutumia mabomba. Mabomba hayo hurahisisha upitishaji wa maji na mbolea moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, jambo linalowezesha ukuaji wa haraka na wenye afya.

Kuku weupe wamejaa, kwenye chumba kikubwa kilichojaa mwangaza wa kutosha. Wengine wanazunguka wakitafuta chakula ardhini. Wengine wanainama kunywa maji kutoka kwa vyombo maalum vilivyoweka sakafuni. Huku baadhi yao wakipumzika wamelala upande mmoja. Sakafu inaonekana kuwa safi na mazingira hayo yamepangwa, ili kuwapa nafasi ya kutembea kwa uhuru.

Shamba kubwa la kabichi linaonekana limepandwa kwa ustadi mkubwa na mimea ya kabichi inajitokeza kwa afya nzuri na matawi yenye rangi ya kijani kibichi. Ingawa kabichi hizo hazijakomaa vilivyo, ziko katika hali nzuri ya ukuaji, likionyesha kuwa shamba hili linapata huduma bora ya kilimo.

Kuna shamba kubwa lililopandwa kabichi ambazo zimekua kwa mpangilio mzuri. Kwa mbali yanaonekana mabomba ya kunyunyizia maji yakifanya kazi, kuonyesha kuwa shamba hili linatunzwa kwa teknolojia ya umwagiliaji. Kando kidogo ya shamba hilo kuna makazi ya watu. Nyumba zilizoonyesha kuwa ni sehemu ya jamii inayozunguka eneo hili la kilimo.

Kuku wa rangi nyeupe wamesambaa ndani ya nyumba kubwa yenye nafasi ya kutosha. Baadhi wakila chakula na wengine wamelala kwa utulivu. Vyombo vya maji vimepangwa kwa mpangilio mzuri na mwanga unaingia vizuri ukimulika kila kona ya nyumba hiyo, ikionyesha usafi na utulivu wa mazingira hayo.

Kuna watu wanaofanya kazi ndani ya kiwanda cha kuchakata pilipili hoho. Wanaonekana wakishughulika kwa makini wakipanga, kusafisha na kufunga pilipili hoho kwa ajili ya usambazaji au kuuza. Mazingira ya viwanda yanaonyesha shughuli nyingi, zikiwa na vifaa vya kisasa vinavyosaidia katika mchakato wa usindikizaji wa mzao huo.

Shamba kubwa la kabichi linaenea kwa upana likiwa limepanda kwa ustadi unaoonyesha mpangilio mzuri wa kilimo cha kitaalamu. Kila kabichi imimea vizuri, majani yake yakiwa mapana na ya yenye rangi ya kijani kibichi, yakionyesha afya bora na ukuaji mzuri. Mstari baada ya mstari, kabichi zimepangwa kwa usahihi, zikifuata mistari iliyonyooka inayorahisisha usimamizi na uvunaji.

Mwanaume wa umri wa kati amesimama ndani ya jumba la kukuza mimea akiwa na tabasamu. Mikono yake inamwelekeza kwa mimea iliyopandwa, akionyesha jinsi ilivyo na afya njema na inanawiri vizuri. Jumba hilo limejaa mimea ya kijani kibichi ikiwa katika hali nzuri na inayokuwa kwa ustadi.

Kabichi nyingi zenye afya nzuri ya ajabu zimepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye laini zikiwa zimejaa majani ya kijani kibichi na yenye kungaa. Majani yao ni imara na yenye afya yakionyesha zimepata matunzo bora. Kabichi hizi zinaonekana kuwa tayari kwa mavuno zikionyesha maandalizi bora ya kuvuna mazao.

Wandada wawili wako kwenye shamba ya chai liliojaa rangi ya kijani kibichi, wakichuma kwa uangaalifu majani mabichi ya chai. Kila moja amevaa vazi la kazi na kwenye migongo yao amebeba vikapu vikubwa vya asili ambavyo hutumika kuweka majani wanayochuma.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi wamekusanyika kwenye kiwanda wakiwa wamesimama kwa mstari mmoja na wamezuiliwa na vyuma, inaonekana kuwa ni wakati wa kukamuliwa ambako kila ngombe amewekwa kwa mpangilio maalum ili kurahisisha mchakato huu. Vyuma hivyo vinatumika kuwatenganisha ng'ombe kwa usalama huku wakielekea kwenye maeneo ya kukamuliwa.

Kuku wa rangi nyeupe wamesambaa ndani ya nyumba kubwa yenye nafasi ya kutosha, baadhi wakila chakula kilichowekwa ardhini, wengine wamelala kwa utulivu. Vyombo vya maji vimepangwa kwa mpangilio mzuri na mwanga unaingia vizuri ukimulika kila kona ya nyumba hiyo ukionyesha usafi na utulivu wa mazingira hayo.

Kuna nyanya nyingi safi ambazo zimewekwa ndani ya makasha makubwa ya plastiki. Zinaonekana kuwa ndani ya kiwanda maalum cha kuchakata mazao. Nyanya hizo zinasafirishwa kwa utaratibu juu ya mashine za kusogeza, moja kwa moja. Na zinaonekana zikitenganishwa kulingana na kiwango chao cha, kuiva.

Kuna ngombe wengi wa kisasa waliopangwa kwa utaratibu mahali pa kulishia chakula ,eneo hilo linaonekana kuwa ni shamba kubwa la mifugo lenye miundo mbinu ya hali ya juu kwa ufugaji wa kitaalamu. Ngombe hawa wana rangi nyeupe na nyeusi huku mmoja akiwa ni wa rangi nyeupe mwili mzima.

Shamba kubwa la majani chai linavyonekana likiwa limejaa majani ya rangi ya kijani kibichi yanayomea kwa umaridadi. Kwa umbali miti mikubwa imepandwa ikiongeza uzuri kwa shamba hilo. Kando ya shamba, kuna njia nyembamba inayopita ikitoa njia ya kupita na kufika kwenye sehemu mbalimbali za shamba hilo.

Shamba kubwa linaonekana likiwa na mabomba mengi yanayotumika kunyunyuzia maji Kwa ustadi mkubwa. Hata hivyo Kwa sasa hakuna mimea iliyo komaa na huenda shamba hili bado liko kwenye hatua ya kupanda mimea au mimea iliyopandwa iko kwenye hatua ya awali ya kukua

Mimea midogo imejaa majani mabichi ikionyesha ukuaji mzuri na afya. Shamba linaloonekana limeandaliwa kwa umakini na udongo ni laini na wa rutuba ukionyesha kwamba umeandaliwa vizuri kwa kilimo. Kuna mabomba ya maji yaliyojengwa kwa mpangilio yanaweza kuwa ni kwa ajili ya kunyunyuzia maji kwa mimea hiyo.

Kuna shamba kubwa la mimea ambalo limemea vizuri, likionyesha afya bora na kijani kibichi. Hali hii inaashiria utunzaji mzuri wa shamba na matumizi bora ya rasilimali. Katika shamba hilo kuna mashine kubwa inayosaidia kunyunyizia maji kwa mimea na inasonga huku ikiwapa mimea maji ya kutosha, ilikuendelea kukuwa kwa ufanisi.

Kuna mabomba ya umakini yaliyowekwa kwa mpangilio mzuri yakionekana kuwa ni mfumo wa umwagiliaji. Ingawa mimea bado haijamea, maji yananyunyiziwa kwa madhubuti katika sehemu hiyo iliyolimwa. Eneo hili ni ndogo ikilinganishwa na sehemu nyingine ambapo nyasi ndefu bado zinakua bila kupandwa au kutunzwa.

Shamba kubwa limepandwa mimea midogo ya kijani kibichi ikionyesha kuwa mazao haya yako katika hatua za mwanzo za ukuaji. Kati ya mistari ya mimea hiyo kuna mitaro iliyochimbwa kwa ustadi ili kurahisisha upitishaji wa maji au kusaidia mfumo wa umwagiliaji. Juu ya mmea mabomba ya maji yamepangwa kwa mpangilio mzuri wa kupitisha maji.

Mimea midogo imepangwa kwa mistari ya moja kwa moja ikiwa na kijani kibichi kinachoonyesha ukuaji mzuri na afya bora. Kati ya mistari hiyo, bomba kubwa la maji limewekwa kwa uangalifu na kwa sasa linanyunyizia maji kwa kasi na kishinikizo kikubwa. Matone yakiruka juu na kugusa majani kwa usawa.

Mimea mingi iliyopandwa kwenye laini imemea vizuri kwenye shamba linaloonekana kuwa na rotuba nyingi. Bomba la maji inapita katikati ya mimea hiyo likiwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji unaosaidia mimea kupata maji kwa wakati.

Shamba kubwa ambalo limeangaliwa kwa ustadi mkubwa linaonekana likipandwa mimea kwa laini. Kwenye kila laini kuna mabomba madogo ambayo yanasaidia kunyunyuzia maji mimea hio. Mimea hio pia inaonekana kuwa imepandwa kutumia mbolea ili kuimarisha ukuaji wa mimea hio.

Kuna mbaomba ya maji nyembamba yanayonyunyiza maji kwa mimea iliyopandwa katika shamba kubwa. Mfumo huu wa umwagiliaji unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ambapo maji yanapelekwa kwa ufanisi kwa mimea ili kuhakikisha inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Shamba limepandwa dania zinazomea kwa mistari iliyopangwa vizuri majani yake ikiwa ya kijani kibichi licha ya jua kali linaloashiria msimu wa kiangazi. Bomba la maji limegeshwa kando kando ya shamba, huenda likitumiwa kunyunyuzia maji ili kusaidia mimea isikauke. Udongo unaonekana mkavu, lakini dania bado zimesimama kwa uthabitii.

Ni mabomba ambayo yanasaidia kunyunyizia maji kwenye vitunguu ambavyo vinaonekana kuwa na afya mzuri. Mabomba hayo pia yana sehemu maalum ya kufungilia maji wakati ufaao, kuonyesha kuwa mfumo wa umwagiliaji unatumika kwa ufanisi ili kusiadia ukaaji bora wa mimea hiyo.

Shamba kubwa limesheeni mimea iliyopandwa kwa laini za moja kwa moja kwa ustadi mkubwa. Kila mche ukiwa na nafasi yake ya kupumua na kupata mwanga. Mimea hiyo inaonekana imemea vizuri majani yakiwa ya kijani kibichi na yenye afya nzuri. Katikati ya kila laini kuna mtaro ya maji nayo iliyochimbwa kwa umakini inayosaidia kusambaza maji sawasawa kwa kila sehemu ya shamba hilo.

Kuna upanzi mzuri wa mimea midogo katika shamba kubwa ambapo mfumo wa umwangiliaji wa kisasa unatumika. Bomba za maji zimewekwa kwa kila mmea ili kuhakikisha kila mmoja unapata unyevu wa kutuosha. Katika sehemu nyingine za shamba hilo kuna maeneo yaliandaliwa tayari kwa upanzi ambapo bomba hizo tayari zinatoa maji ingawa mimea bado haijamea.

Shamba kubwa linalonyosha kwa upana linaonyesha mimea changa iliyoota kwa mstari ulionyooka ukiashiria maandalizi bora ya kilimo. Udongo umepuliza vizuri na mitaro imechimbwa kwa mpangilio mzuri kwa kupitisha maji na kusaidia mifereji ya maji ya mvua. Kwenye kila mstari wa mimea kuna mabomba madogo ya maji yaliyowekwa kwa umakini ili kunyunyizia maji kwa kiwango sahihi.

Kuna shamba kubwa lilopanda mimea changa kwa mpangilio mzuri kati ya mimea io kuna navasi wazi inaowezesha upatikanaji wa hewa na mwanga pia kuna mtaro unaopitisha maji kwa ajili wa kunyunyisia mimea io , jambo linaloonyesha kuwa mfumo wa umwagiliaji umewekwa kwa ustadi ilikusaidia ukuwaji.

Kuna mimea mingi labda sukuma ambayo imepandwa kwa ustadi mkubwa kwenye laini. Mabomba ya maji yanapita kwenye sukuma hizo ya yakinyunyuzia mazi kwa ufanisi ili kukidhi mahitaji ya mimea. Shamba hilo limelelewa vyema na ni kubwa sana ikionyeshwa usimamizi mzuri wa kilimo na matumizi ya teknolojia katika umwagiliaji maji.

Shamba kubwa limejaa mimea ya kijani kibichi inayokua vizuri, ikiwa imepandwa kwa mistari sawa na yenye afya bora. Kati ya shamba hilo kuna bomba moja kuu ambalo ni muunganisho na mabomba mengine madogo yakiwa yanaelekea juu na kutawanya maji kwa umakini kwenye sehemu mbalimbali za shamba hilo.